kangi la samaki limewekwa juu ya stendi ya mbao, likiwa na mimea ndani yenye majani makubwa ya kijani. Juu yake ni chombo cha maua kilichopambwa kwa mchoro ya maua ya rangi nyeupe na nyeusi na ndoo yenye ukoko wa Pwani iko chini ya meza hiyo karibu na kizima kimudu cha umeme.

Mwanamke aliyekuwa amevalia jezi ya rangi ya manjano, kanga ya rangi ya samawati na kitambaa cheupe kichwani amenyosha mikono yake wa kulia na anavuna matunda ya nyanya, wa kushoto umeshikilia majani, huku mtu mwingine wa mbali akiwa amevaa suruali ya samawati akifanya kazi katika shamba lenye udongo wa kahawia.

Mtu aliyevalia jezi ya kijivu, fulana ya samawati na kaptura ya samawati ameketi chini akishikilia paipai mbili, huku akiwa katika shamba la miti ya paipai iliyojaa matunda mengi, udongo ukiwa na rangi nyekundu na mazingira yakijaa mimea ya kijani kibichi.

Vitunguu venye rangi ya zambarau vimepandwa kwa mifuko kwenye udongo wa kahawia, chini ya majani ya kijani ya kizungukwa na nyika za mbali za rangi ya kijani na kahawia.

Dawa hii ya wanyama ni ya Johnson, na inatumika kwa kuku kuwaua wadudu kama vile sarafu na chawa. Iko katika chupa nyeupe, iliyo na rangi nyekundu na nyeusi kwenye lebo, na ina picha ya jogoo na kuku wengi.

Sokoni, mwanamke aliyevaa apron amekaa kwenye kiti akiuza dagaa, akiwa amezungukwa na matunda, pilipili hoho, karoti, nyanya, vitunguu na viazi vilivyopangwa kwa wingi mbele ya meza yake.

Mzee mmoja amesimama katikati ya bustani yake ya mboga ya sukuma wiki akitabasamu kwa furaha huku akitanua mikono yake kuashiria wingi wa mazao hayo yaliyokomaa vizuri ndani ya mifuko mikubwa.

Wauzaji wawili, mwanamume na mwanamke, wamekaa pamoja nyuma ya meza, iliyojaa kreti za plastiki zenye aina mbalimbali za matunda na mboga, zikiwemo, maaporo, mananasi, machungwa, limau na kadhalika.

Wauzaji na wateja wamejazana sokoni huku bidhaa kama nyanya, vitunguu, karoti, matango, pilipili na matunda ya aina tofauti yakiwa yamepangwa kwa mpangilio wa kuvutia. Vibanda vimefunikwa kwa maturubai yenye rangi tofauti na mandhari yote yanaonyesha shuhguli nyingi za sokoni katikati ya jiji la Nairobi ambapo bidhaa safi kutoka mashamba huuzwa kwa wingi kila siku.

Vitunguu vimejaa kwenye mifuko mikubwa iliyo wazi na mengine imefungwa kwenye nyavu, huku wafanyakazi kadhaa wakiwa wameketi chini wakiendelea kuvipakia mbele ya lori lililosimama kwenye uwanja mkubwa.

Mazao ya chakula enye rangi tofauti, yamepandwa kwa safu kwenye udongo wenye rangi ya kahawia, zikiwa zimezungukwa na wavu wa waya na nyasi za kijani zikionekana mbali.

Sukuma wiki zimepandwa ndani ya chupa kubwa za plastiki zilizokatwa, zikiwa zimepangwa juu meza ya mbao, kila mmoja ikiwa na udongo wenye rotuba, majani yake yakiwa ya kijani kibichi, na yamesimama wima yakionyesha afya njema, huku chombo hizo zikiwa na vitundu kidogo vya kutoka maji chini.

Mkulima akiwa shambani amevaa jezi ya rangi ya zambarau. Anashikilia mboga za sukuma wiki katika ardhi yenye mimea ya kijani kibichi huku mazingira yakiwa na miti kwa umbali.

Mboga yenye majani mapana ya kijani yaliyokunjamana kwa mpangilio na mashina marefu meupe yameota ardhini yenye udongo wa rangi ya kahawia yakiwa yamesimama wima na yanaonekana kuwa yenye afya na nguvu katika shamba.

Majani ya sukuma yameota vizuri ndani ya mifuko mikubwa ya kilimo yakiwa yamepangwa kwa safu mbili kando ya njia nyembamba ya udongo mwekundu. Pia kuna lori ya rangi ya manjano kwa umbali. Mazingira yanaonekana yenye rotuba, mimea ikionyesha afya bora huku eneo lote likitoa taswira ya bustani ndogo yenye uangalizi mzuri na matumaini ya mavuno bora.

Mwanamke amevaa jezi ya kijani na sketi yenye muundo wa rangi ya kahawia na nyeupe. Amesimama kando ya mmea wa kijani kibichi. Nyuma kuna miti mirefu na angani kuna mwangaza wa asili, huku udongo ukiwa wazi chini ya mimea.

Eneo kubwa lenye miti mirefu ya kijani kibichi. Lina safu nyingi za mimea midogo iliyopandwa katika vyungu vyeusi na vimewekwa kwa mpangilio mzuri, chini ya anga safi ya samawati.

Wanaume wawili waliovalia jezi za kijivu na buti nyeusi za mvua, wakiwa katika eneo la nyasi za kijani, chini ya anga yenye mawingu meupe. Mmoja ameshika koleo akipanda mti mdogo, kwenye udongo mweusi wenye maji kidogo, wengine wakiangalia. Miti michache imepandwa pembeni, huku angani kuna mwangaza wa jua na upepo unaovuma kwa upole.

Miti ya machungwa, imejaa matunda mengi makubwa na madogo ya rangi ya njano yaliokomaa ikiningi'nia kwenye matawi yenye majani ya kijani kibichi, jini ya mwanga wa jua katika anga safi ya samawati.

Bustani ina mimea kijani kibichi, inayokua ndani ya mabomba ya plastiki, chini ya dari ambayo iliyofunikwa na bati. Na jengo la kando, lina paa lenye rangi ya majano, na ukuta wa rangi nyeupe, huku ardhi inaonekana kati ya mizizi ya mimea.

Mimea yenye majani mabichi imepandwa kwenye mifumo ya mabomba meupe. Bustani hii ipo chini ya paa lenye miti ya chuma. Udongo unaonekana chini. Fumo huu ni wakilimo cha kisasa cha haidroponiki.

Katika eneo la kilimo yenye miti ya mwituni na mimea asili. Mazao ya kabichi yamejaa kwa wingi kwenye sehemu ya ardhi iliyoinuka kwa mwinuko wa upande huku mkulima mmoja akitumia ujuzi wake kwa bidii katika eneo lililozungukwa na vichaka vya kijani kibichi akiwa chini ya angani iliyojaa mawingu na hewa baridi.

Shamba la mimea kijani ina mifereji ya maji, bomba la umwagiliaji inaungana na tanki la sementi lenye maji. Udongo wa kahawia una matope, mbali kuna miti michache na nyumba ya mbali chini ya anga ya kijivu.

Shamba limepandwa mimea michanga kwa mistari iliyonyauka. Udongo mwekundu umepaliliwa vizuri. Bomba la umwagiliaji limewekwa pembe zote. Miti ya migomba imesimama nyuma kwa wingi. Watu wawili wanaonekana mbali. Mawingu mepesi yametanda angani. Nyasi chache zimetapakaa juu ya ardhi. Mazingira yanaonyesha shughuli za kilimo cha kisasa.

Huu ni mmea mdogo wenye majani ya kijani. Pale pia kuna bomba la maji, lenye rangi nyeusi na manjano, udongo wa kahawia, miti kwa mbali , anga safi ya samawati, na tone la maji linalotiririka.

Sungura wawili wamekaa kwa utulivu chini ya meza ya mbao yenye uchongaji wa kizamani. Mmoja akiwa na manyoya ya kijivu na mwingine meupe. Sakafu ya jiwe yakiwa chini yao na mazingira yakijaa raha ya asili.

Bata mweupe amesimama kwenye lami la barabara, karibu na eneo la maji. Mazingira na mimea ya kijani na kiti cha mbao mbali. Jua linaangaza kwa upepo wa asubuhi. Ardhi inaonekana safi na yenye amani.

Katika ziwa kubwa la maji bata weupe watano wamejikusanya. Mmoja wao amesimama juu ya mwamba mdogo huku bata wengine wawili wa rangi nyeusi walio peke yao wakiwekelea pembeni.

Trei yenye mashimo mengi ya duara kila moja ikiwa miche ya mitende yenye majani marefu ya kijani kibichi imewekwa kwa uangalifu kwenye banda la kitalu lenye giza ikiwa tayari kuhamishwa na kupandwa pahali pengine.

Mwanamke mwenye nywele zilizo sukwa anashikilia mbwa mdogo mweusi mweupe aliyefungwa kamba shingoni huku mwanamume aliyevaa koti nyeupe na glavu akimdunga sindano begani mwake. Chini ya hema iliyo jaa nuru nyuma yake kukiwa na mandhari ya nyasi na miti midogo katika mazingira ya matibabu ya wanyama.

Nyani huyu mkubwa mwenye manyoya anaonekana akitembea kwa umakini kwa miguu minne katikati ya uwanja mkavu uliojaa nyasi huku mkia wake ukiwa umekunjwa kwa umakini.